Mwanamke mweusi ambaye amesuka nywele ameketi. Amevalia vipokea sauti vinavyobandikwa kichwani. Kwenye meza ipo kompyuta, vitabu na kalamu. Kwenye skrini kompyuta, zipo picha za watu tofauti, inamwonekano kuwa huyu ni mwanafunzi au mwalimu na anasoma katika masomo ya kidijitali.

Mwanamke mweupe ambaye amevalia nguo za rangi ya kijivu, ameketi kwenye kochi yenye foronya mingi. Kwenye meza ipo tarakilishi na vitabu vitatu. Anaonekana yupo makini akitazama skrini ya kompyuta huku mikono yake ikiwa kana kwamba inataka kubonyeza kibodi ya kompyuta.

Mezani ambapo kuna kompyuta, simu na kitabu. Yupo mwanake ambaye ameketi huku akiwa anaandika kwenye kitabu kilichoko mezani na amevalia chombo cha kusikiza cha masikioni. Kwenye skrini ya kompyuta, yupo mwalimu anayesomesha. Ina mwonekano huyu ni mwalimu na mwanafunzi katika masomo ya kidijitali.

Mwanamke mweupe ambaye ameketi na amevalia fulana ya rangi ya samawati. Kwenye meza, ipo glasi ya maji, tarakilishi, vitabu na kompyuta kibao. Ameshikilia kalamu mkononi na anaonekana yupo makini kwenye skrini ya kompyuta, huko uso wake ukiwa na tabasamu. Ina mwonekano kuwa anasoma katika masomo ya kidijitali.

Msichana mweupe ambaye ameketi na amevalia vipokea sauti ya kubandikwa kichwani. Kwenye meza zipo kalamu na kompyuta. Anaonekana kuwa makini kwenye skrini ya kompyuta huku akiwa kana kwamba anaongea, ina muonekano kuwa msichana huyu anasoma katika masomo ya kidijitali.

Juu ya meza ambapo kuna kompyuta na vitabu. Yupo mtu ambaye ameketi huku mkono wake ukiwa umeshikilia kalamu kana kwamba anaandika kwenye kitabu. Katika skrini ya kompyuta, yupo mtu na ubao mweupe wenye maandishi. Ina mwonekano kuwa huyu ni mwanafunzi anayesoma masomo ya kidijitali.

Mezani ambapo kuna simu ya mkononi, tarakilishi, kitabu cha kusoma ambacho kimefunguliwa, kitabu cha kuandika ambacho kimefunguliwa pia, na kalamu ya wino. Kwenye kibodi cha kompyuta, ipo mikono ya mtu ambayo inaonekana kana kwamba inapiga chapa.

Mtu mmoja ambaye amevalia shati ya rangi nyekundu na suruali ya rangi ya buluu, ameketi huku akiwa amewekelea tarakilishi kwenye miguu yake. Kwenye skrini ya kompyuta, ipo picha ya mwanaume na ubao mweupe wenye maandishi. Ina mwonekano kuwa, huyu ni mwanafunzi anayefunzwa kwa njia ya kidijitali.

Mzungu ambaye amevalia shati ya rangi ya samawati na suruali ya bluu, kwenye paja lake amewekelea tarakilishi yenye rangi nyeusi, kwenye kifaa hiki kuna maandishi ya kuingia kwenye kujifunnza mtandaoni.

Wanawake kadhaa kila mmoja wao ana kompyuta mbele yake kwenye meza. Wamevalia vifaa vya sauti masikioni. Wanatazama skrini ya kompyuta kwa makini huku mmoja wao akionekana kana kwamba anaandika kwenye daftari.

Watu wanne, wanaume wawili na wanawake wawili ambao wamesimama. Mezani wapo na tarakilishi mbili na karatasi nyeupe. Wanaonekana wakiwa makini kwa skrini ya kompyuta moja. Mwanamke mmoja amenyoshea kidole skrini ya kompyuta huku wengine wakitazama.

Watu wawili, mwanamume na mwanamke, ambao wameketi. Mwanamume amevaa shati nyeupe, na ameshikilia simu kwenye masikio yake. Mwanamke amevaa shati ya rangi ya waridi, na kwenye meza, ako na kompyuta na kitabu. Mikono yake ipo kwenye kibodi ya kompyuta, na yuko makini kwenye skrini ya kompyuta kana kwamba anasoma.

Kwenye meza ambapo kuna vitabu, kalamu, simu ya mkononi na tarakilishi. Mikono ya mtu ipo kwenye kibodi ya tarakilishi huku ikiandika. Kwenye skrini ya kompyuta kuna maandishi yanayosoma e-learning . Kuna mwonekano kuwa huyu ni mwanafunzi na yuko katika harakati ya kusoma.

Mtoto msichana, mweupe na ana nywele ndefu nyeusi na ameketi. Kwenye meza ipo kompyuta ya rangi ya fedha. Kwenye masikio amevalia spika ya sikio na uso wake uko na tabasamu, huku akiangalia skrini ya kompyuta kwa makini. Anaonekana kana kwamba anaongea.

Mvulana mzungu ambaye ameketi na amevalia fulana ya rangi ya kijani. Kwenye meza kuna kitabu, kalamu na tarakilishi. Masikioni amevalia vipokea sauti vinavyobanwa masikioni na anaonekana anasikiza au kusoma huku akiandika kwenye kitabu.

Waanafunzi wawili ambao wamevalia mavazi yao rasmi ya shule wameketi na nyuma yao kuna ubao mweusi. Mbele yao ipo meza ambayo imewekelewa tarakilishi. Mmoja wao anaonekana kubonyeza kibodi ya kompyuta huku nyuso zao zikitabasamu wakiwa makini kwenye skrini ya kompyuta.

Mtu mwenye gozi ya rangi ya hudhrugi na ameketi kwenye meza ipo komputa, kitabu na kalamu. Katika skrini ya komputa ipo picha ya mwanamke mweupe na ubao wa rangi nyeupe wenye maadishi. Mtu huyu ameshikilia kalamu kanakwamba anaadika kwenye kitabu inamuonekano kuwa huyu ni mwalimu na mwanafunzi katika masomo ya kidijitali.

Kompyuta ambayo imeekelewa juu ya meza, mtu ameketi na kwenye mkono wake amevalia saa ya mkononi, ameshikilia kalamu tayari kunukuu katika kitabu, kwenye skrini ya kompyuta kuna mwanamke ambaye anaonekana kuwa anasomesha, na kwenye ubao kuna maandishi.

Mtoto msichana ambaye ameketi, juu ya meza kuna kitabu na kompyuta, mkononi ameshikilia kalamu. Kwenye skrini ya kompyuta kuna picha ya mwanamke na ubao mweupe inamwonekano kua huyu ni mwanafunzi na mwalimu katika masomo ya kidijitali.

Juu ya meza ambapo kuna kompyuta ya rangi ya fedha. Mkono moja was mtu upo kwenye kibodi ya kompyuta hii na kwenye mkono mwingine ameshikilia simu ya rangi nyeusi. Anaonekana kuwa anabonyeza kwenye kibodi, ishara kuwa anaandika kwenye kompyuta yake.

Msichana mzungu ambaye amevalia koti nyeusi na miwani machoni. Anaonekana kuwa amesimama. Mgogoni amebeba mfuko na kwenye mikono yake ameshikilia kompyuta kibao. Anaonekana kuwa makini akiandika kwenye kompyuta yake.

Juu ya meza ipo tarakilishi ya rangi ya fedha, kitabu ambacho kimefunguliwa, kalamu yenye kifuniko cha rangi ya bluu, kikombe cha rangi ya samawati. Kwenye skrini ya kompyuta ziko picha mingi za watu tofauti. Ina mwonekano kuwa anayetumia kompyuta hii ni mwanafunzi au mwalimu wakiwa kwenye shughuli ya kusoma katika masomo ya kidijitali.

Juu ya meza ambapo kuna kikombe kompyuta na kitabu. Yupo mtu ambaye ameketi huku mkono wake ukiwa umeshikilia kalamu kana kwamba anaandika kwenye kitabu. Katika skrini ya kompyuta yuko mwalimu anayeandika kwenye ubao mweusi. Ina mwonekano kuwa huyu ni mwanafunzi anayesoma ka masomo ya kidijitali.

Mwanamke mweupe ambaye ana nywele nyeusi,. Na amevalia shati nyekundu na suruali ya rangi ya kijivu ameketi. Kwenye meza kuna kompyuta ,vitabu na kalamu. Kwenye skrini ya kompyuta ipo picha ya mtu na ubao mweupe. Inaonekana kuwa huyo ni mwanafunzi ambaye anasomeshwa katika masomo ya kidijitali.

Juu ya meza kuna kompyuta ya rangi ya fedha, kitabu, kalamu na kikombe. Katika skiri ya kompyuta ziko picha za watu wengi tofauti, yanaonekana kuwa mwenye anatumia kompyuta hii ni mwalimu au mwanafunzi na wapo katika masomo ya kidigitali.

Mtoto mwenye ngozi ya rangi ya kiafrika ameketi huku ameshikilia kalamu mkononi. Kwenye meza kipo kitabu na kompyuta kibao, kwenye scrini ya kompyuta ipo picha ya mtu ambaye ameshikilia kitabu ambacho kimefunguliwa. Inaonekana kuwa huyu ni mtoto anaskiza na kutazama kwenye kompyuta kisha ana andika kwenye kitabu.

Watoto wanne wasichana kwa wavulana ambao wameketi kwenye meza wana kompyuta , kibodi ya kompyuta na kipanya na pedi yake. Mmoja wao ameshikilia kipanya na wote kwa makini wanatazama skrini ya kompyuta.

Msichana ambaye ameketi kwenye zulia sakafuni huku akiwa ameegemea kwenye kiti. Amevalia spika za sikio, kwenye masikio yake. Mikononi ameshikilia kitabu na kalamu. Kwenye miguu yake, amewekelea kompyuta. Anaonekana makini kwenye skrini ya kompyuta, kama ambaye anasoma, huku akiandika kwenye kitabu.

Mwanamke mzungu mwenye miaka zaidi ya kumi na mitatu ambaye ameketi na amevalia koti ya bluu na shati nyeupe. Amevalia saa ya mkononi ya rangi ya dhahabu na uso wake unaonyesha tabasamu. Mbele yake kwenye meza kuna kompyuta ya rangi nyeusi.

Kijana mweusi wa umri wa zaidi ya miaka kumi na nane, amevaa shati la jivu na ameketi. Kwenye meza ako na kompyuta na simu. Anaonekana yupo kwenye darasa kulingana na ubao mweupe ulio nyuma yake. Na pia yuko makini akiangalia kompyuta yake.

Kijana mdogo mweusi aliyevaa sweta ya kujivu ameketi na kwenye juu ya meza ana kompyuta, penseli ruler kifutio na daftari. Kwenye kioo cha kompyuta, kuna picha ya mtu na huyu kijana kwa makini na furaha, anamtazama na labda anamsikiliza ishara kuwa anasoma.

Katika bweni ambapo kuna vitanda vitatu vya staha. Vitanda hivi vimetengenezwa kwa mbao. Katika kila kitanda, ipo ngazi ya chuma ambayo inatumiwa kupanda kwenye staha ya juu. Vitanda hivi vimetandikwa vizuri kwa matandiko ya rangi ya samawati.

Katika bweni ambayo ina kuta zenye nyeupe na vitanda mbili vya staha ambavyo vimetengenzwa kwa mbao vimewekwa sambamba na vimetandikwa vizuri kwa matandiko ya rangi ya bluu. Katika kila kitanda upande wa kichwani ipo poronyo ya rangi ya bluu.

Ndani ya maktaba ambapo kuna vitabu vingi ambavyo vimepangwa vizuri katika kabati ya mbao ambayo ina safu nne na rafu saba katika kila safu. Zipo meza za muundo wa umbo la mstatili ambazo zimetengenezwa kwa mbao na chuma. Kwenye kila meza zipo benchi za kukalia.

Ndani ya nyumba ambapo zipo meza nne ambazo zimetengenezwa kwa mbao. Meza tatu zimepangwa kuleta muundo wa herufi u,huku meza ya nne ikiwa bele ya meza hizi. Zipo viti sita vya rangi nyeusi, ambazo zime tengenezwa kwa chuma na ngozi. Ambazo ziko nyuma ya meza hizi.

Katika bweni ambapo kuna vitanda vitatu vya mbao vilivyo pangwa sambamba. Vimetandikwa vizuri kwa matandiko ya rangi tofauti. Kwenye kila kitanda ipo mto kwa upande wa kichwa. Kuta zake zimepakwa rangi ya zambarau na sakafu ni ya rangi nyekundu. Kwenye dirisha ipo pazia ya rangi ya dhahabu, dari yake imepakwa rangi nyeupe.

Ndani ya nyumba ambayo inakuta ambazo zimepakwa rangi nyeupe, sakafu ambayo ni ya rangi ya kahawia, na dari yenye rangi nyeupe, na dirisha yenye vioo. Kipo kitanda cha staha ambacho kimetengenezo kwa mbao na kimetandikwa vizuri kwa matandiko meupe kwa kitanda cha staha ya juu na hudhurungi kwa staha ya chini.

Katika bweni ambapo kuna vitanda vingi vya staha ambavyo vimetengenezwa kwa chuma na vimepangwa sambamba. Vitanda hivi vina godoro na vimetandikwa vizuri kwa matandiko ambayo yanafanana. Juu ya kila kitanda ipo blanketi ambayo imekunjwa vizuri.

Ndani ya bweni ambapo kuna vitanda viwili vya staha ambavyo vimetengenezwa kwa chuma na vimewekwa sambamba. Vitanda vina godoro na poronya na vimetandikwa vizuri kwa matandiko ambayo yanafanana kwa kila kitanda. Katikati mwa vitanda hivi iko meza na viti viwili.

Ndani ya bweni ambapo zipo vitanda vitatu vya staha ambazo zimetengenezwa kwa mbao. Vitanda hivi vimetandikwa vizuri kwa matandiko ya rangi tofauti. Pia kwenye vitanda hivi zipo poronya. Kwenye dirisha zipo pazia za rangi ya kahawia na pazia ya wazi ya rangi nyeupe.

Ndani ya hosteli ambayo inakuta ambazo zimepakwa rangi nyeupe kipo kitanda kimoja ambacho kimetengenezwa kwa chuma na mbao, kitanda hiki kimetandikwa vizuri kwa matandiko meupe, kwa upande wa kichwani wa kitanda hiki ipo foronya ya rangi nyeupe dirishani hipo pazia nyepesi ya rangi nyeupe yenye maua ya buluu ukutani kipo chuma cha kuanika taulo.

Ndani ya darasa ambapo kuna ubao mweusi, madirisha matatu makubwa yenye vioo, dawati nane ambazo zimepangwa katika safu mbili, yaani dawati nne katika kila safu zikiwa zimeangalia upande wa ubao mweusi.

Basi refu ya rangi ya manjano ina magurudumu manne meusi na madirisha yenye vioo. Basi hili lina uwezo wa kubeba watu zaidi ya thelathini. Kulingana na maandishi ya wino mweusi kwenye basi hii, inaashiria kuwa hii ni basi ya shule ya St Marys .

Katika bweni, ambapo kuna vitanda viwili vya staha. Vitanda hivi ni vya mbao, na vimepangwa sambamba. Vitanda hivi, vimetandikwa vizuri kwa matandiko meupe. Kuta za bweni hii, zimepakwa rangi nyeupe.

Katika bweni kuna vitanda viwili vya mbao vilivyowekwa sambamba. Vimetandikwa vizuri kwa matandiko yenye michoro ya rangi ya waridi na nyeupe. Katikati mwa vitanda hivi kwa upande wa kichwani kuna kabati ya ma nguo. Dirishani kuna pazia ya rangi nyeupe na rangi ya shaba.

Katika bweni, kuna vitanda viwili vyenye staha mbili. Vitanda hivi vimetandikwa vizuri na matandiko meupe. Kwenye staa ya chini, kwenye kila kitanda kuna mto wenye foronya nyeusi na ukutani kuna taa.

Katika bweni ambapo kuna vitanda viwili vya staha. Viko sambamba na vimetandikwa kwa matandiko ambayo yanafanana. kwenye staha za juu, Kuna sanduku za kueka nguo, za chuma. kwenye staha ya chini yupo mwanafunzi aliyevaa sare za kucheza ya rangi ya zambarau.

Sakafu yenye rangi ya kijani, kuta zilizopakwa rangi nyeupe, viti na meza zilizopangwa kwa utaratibu fulani katika safu tano zikiwa zimeangalia upande mmoja. Mbele kwenye ukuta, kuna umbao mweupe na meza. Kuna mwonekano kuwa hapa ni darasani.

Ndani ya mahabara ya kompyuta ya shule, wapo wasichana wanne ambao wamevalia sare rasmi za shule. Wameketi kwenye viti vilivyotengenezwa kwa chuma na mbao, kwenye meza zipo kompyuta za mezani. Wanafunzi hao wanaonekana wapo makini kwenye skrini za kompyuta kana kwamba wanasoma.

Darasani ambapo wapo wanafunzi ambao wameketi kwenye viti vyeupe vya mbao na kulaza vichwa zao kwenye meza refu ya rangi nyeupe. Yupo mtu mweupe ambaye amevalia kanzu ya rangi nyeusi na kofia nyeusi na amesimama. Kwenye ukuta wa darasa hii zipo chati tofauti ambazo zimebandikwa.

Katika bweni ambapo kuna kitanda cha staha ambacho kimetandikwa vizuri. Kwenye kitanda cha staha ya chini na ya juu, upande wa kichwani zipo foronya za rangi nyeupe kando ya kitanda ipo meza na kiti cha rangi ya buluu.

Ndani ya darasa kuna meza na viti. Katika kila meza kuna viti mbili. Hizi meza na viti zimepangwa kwa utaratibu zikiangalia upande moja, katika safu mbili. Mbele kuna ubao mweusi na meza, Kuta za darasa hili zimepakwa rangi nyeupe.

Katika chumba cha kulala hasa bweni. Kuna pazia kwenye dirisha, meza iliyowekwa karibu na dirisha, kiti kimoja chenye rangi ya bluu na kitanda cha staha mbili. vitanda vyote vimetandikwa vizuri na vina mito yenye foronya nyeupe.

Katika bweni au hosteli, tuna vijana watatu waliovaa nguo nyeusi. Vitanda viwili vya staha. Vijana wawili wameketi kwenye vitanda lakini kwenye staha ya juu, huku mwingine akiwa amelala kwenye staha ya chini. Vitanda vimetandikwa na malazi ya samawati. Dirishani, kuna pazia nyeupe.

Katika chumba chenye vitanda viwili vya mbao. Hivi vitanda vimetandikwa vizuri kwa matandiko meupe. Upande wa kichwani wa vitanda hivi kuna mito, ambayo imevishwa foronya nyeupe. Kwenye kila kitanda kuna pazia ya kitanda nyeupe na ya bluu. Kuna dirisha ambayo iko na pazia na kwenye sakafu katikati mwa vitanda hivi kuna zulia nyeupe.

Katika uwanja wa michezo, ambapo wapo watu wengi, wanawake kwa wanaume. Wanawake waliovalia sharti za rangi nyekundu na suruali za rangi nyeusi, wameshikilia kamba kwa upande wa kushoto huku wanawake wengine wakiwa wameshikilia hiyo kamba katika upande wa kulia. Ina mwonekano kuwa huu ni mchezo wa kupimana nguvu, kwa kuvuruta kamba.

Katika uwanja wa michezo wa vikapu kunaonekana kuwa kuna timu mbili zinaocheza. Timu mmoja, wamevaa mavazi rasmi ya michezo, shati za rangi ya buluu lenye mikono mifupi ya rangi nyeupe na kaptura za rangi ya buluu iliyoshika. Timu nyingine imevaa shati nyekundu na kaptura nyeusi.

Katika maabara ya shule, wasichana wawili wadogo walioketi na mwanamke ambaye amevalia nguo nyeupe ya maabara na amesimama. Kwenye meza kuna vifaa tofauti vya maabara vyenye maji maji yenye rangi ya kijani, bluu, nyekundu na manjano. Hawa ni wanafunzi na mwalimu katika shughuli ya kusoma.

Uzio wa miti mifupi ya rangi ya kijaani kibichi iliyokatwa na kutunzwa vizuri ili kuleta muonekano wa kuvutia macho. Kuna mlingoti wa bendera ambapo bendera ya Kenya inapepea na kando yake kuna ubao mweupe ulioshikiliwa na chuma cheusi unaosoma Thika Road Christian School .

Watoto wengi ambao wameketi sakafuni. Miongoni mwao, wapo wasichana watatu ambao wameketi pamoja, huku wakiwa wameshikilia mikononi, vitu vya watoto vya kuchezea, yaani mwanaserere, huku, nyuso zao zikionyesha tabasamu.

Watu wawili ambao ni mwanamke na mtoto. Mezani kipo kitabu ambacho kimefunguliwa. Kulingana na kifaa alichokivalia maskioni cha kumsaidia kuskia, ina mwonekano kuwa mtoto huyu ana ulemavu wa kuskia na huyu mwanamke anamwongelesha kwa kutumia ishara.

Ndani ya nyumba ambapo kuna kiti cha sofa, na yupo mwanamume ambaye amevalia nguo za rangi ya kijivu, na ameketi kwenye kiti cha walemavu, ishara kuwa ana ulemavu wa miguu. Mezani ipo kompyuta. Kwenye mkono wake wa kulia, ameshikilia kitabu ambacho kimefunguliwa, na kwenye mkono wa kushoto, ameshikilia simu, huku akiitazama kwa makini kana kwamba anasoma.

Watu wawili weupe ambao ni mwanamke na mtoto msichana. Msichana huyu ameketi huku akiwa ameshikilia mkononi ubao wa rangi ya bluu ulioandikwa alpabeti za kiingereza kutoka A-Z. Mwanamke amesimama nyuma ya msichana huku akiwa kana kwamba anaongea. Ina muonekano kuwa huyu ni mwalimu na mwanafunzi.

Watu Wawili weupe ambao ni mwanamke na mtoto msichana. Kwenye meza zipo kalamu na karatasi kubwa nyeupe. Msichana huyu anaoneka kuwa anaandika kwenye karatasi hizi huku mwanamke huyu akimwelekeza. Inamwonekano kuwa huyu ni mwalimu na mwanafunzi.

Msichana ambaye ameketi. Kwa upande wa nyuma yake, kuna vitabu vingi ambavyo vimepangwa katika rafu. Juu ya meza ipo vitabu, kalamu na kompyuta. Msichana huyu yuko makini kwenye skrini ya kompyuta huku akiwa kana kwamba anaongea na mtu kwa lugha ya ishara.

Watu watatu ambao ni watoto wawili, msichana na mvulana, na mwanamke mmoja. Inamwonekano kuwa wapo darasani na huyu ni mwalimu na wanafunzi na anawafunza kwa lugha ya ishara kuonyesha kuwa hawa ni wanafunzi ambao wana ulemavu wa kusikia.

Mtoto mvulana ambaye ni mweupe na uso wake unaonyesha tabasamu. Amevalia sweta ya rangi ya kijani na suruali ya rangi ya buluu. Ameketi kwenye kiti cha walemavu chenye magurudumu ishara kuwa ana ulemavu wa miguu. Yupo na kitabu kuonyesha kuwa anasoma.

Mvulana mdogo ambaye amevalia shati ya rangi nyeupe na kaptula ya rangi ya bluu. Mgongoni amebeba mfuko mweusi. Ana mwonekano kuwa ni mlemavu kulingana na kiti alichokikalia cha walemavu.

Mwanaume mweupe ambaye amevaa shati na suruali ya rangi ya samawati ameketi. Kando yake yupo mtoto mweupe ambaye amevalia shati ya kijani, ameketi huku wakiangaliana. Mtoto huyu ameshikilia kitabu mkononi kwenye meza. Inamwonekano kuwa huyu ni mwalimu na mwanafunzi.

Wavulana wanne ambao wamevalia mavazi rasmi ya shule yaani kaptula za rangi ya bluu na shati za rangi ya samawati na soksi nyekundu. Watatu wamesimama huku mwenzao akiwa ameketi kwenye kiti cha walemavu, ishara kuwa ana ulemavu. Hawa ni watoto wa shule.

Watu wanawake kwa wanaume ambao wameketi wakiangalia upande mmoja, kwenye meza wakona vitabu na kalamu, nyuso zao zaonyesha tabasamu na nikama wanapiga makofi inamwonekano kua hawa ni watu wapo daarasani na wanamshangilia mmoja wao au mwalimu.

Mtoto ambaye ameketi na ngozi yake ni rangi ya hudhurungi . Kwenye meza kipo kitabu kubwa ambacho kimefunguliwa huku mikono yake miwili ikiwa juu ya kitabu na vidole vyake vya shahada ya mikono yake vikiwa vimeshikilia sehemu moja. Inamwonekano kuwa huyu mtoto anasoma na ana ulemavu wa macho.

Mwanamke mweupe mwenye umri wa miaka zaidi ya ishirini ameketi. Kando yake yupo mtoto msichana ambaye ameketi huku wakiangaliana kwenye meza kuna kitabu inamwonekano kuwa mwanamke huyu ni mwalimu na anamsomesha mtoto huyu huku akionyesha ishara na mikono yake.

Watu wawili ambao ni mwanamke mweupe mwenye nywele za rangi nyeusi na mtoto mweupe mwenye nywele ya rangi ya hudhurungi wameketi. Kwenye meza, zipo vitabu na kompyuta kibao ambao imeshikiliwa na mwanamke huyu huku wote wawili wakitazama kwenye skrini yake kwa makini na tabasamu.

Mtoto mvulana na mwanamke ambao wameketi kwenye meza. Mezani kuna kitabu ambacho kina karatasi ya rangi ya manjano ambayo imeandikwa herufi kubwa A na wino mweusi. Kulingana na kifaa alichokivalia sikioni, mtoto huyu ana ulemavu wa kuskia na mwanamke huyu ni mwalimu anayesomesha kwa ishara.

Wanaume wawili wenye umri tofauti, mmoja wao anaonekana ni mkubwa kwa umri na mwingine ni mchanga. Mavazi ambayo wamevalia yanafanana na ni ya rangi ya bluu. Mmoja wao ni mweupe kwa rangi na mwingine ni mweusi, wameshikilia mkononi kwa pamoja kompyuta kibao, huku wakiitazama kwa makini.

Mwanamke mwenye umri wa zaidi ya miaka ishirini amevalia shati nyeupe na ngozi yake ni ya rangi ya maji ya kunde. Ameketi na kando yake ana mtoto mwenye ulemavu wa miguu kulingana na kiti alichokikalia cha walemavu. Kwenye meza, wana vitabu na kalamu. Inaonekana kuwa huyu ni mwalimu na mwanafunzi.

Mtoto mzungu ambaye amevalia nguo nyekundu ambayo haina mikono na ndani yake amevalia shati nyeupe. Uso wake unaonyeshana akitabasamu. Mikono yake iko kwenye kibodi ya muziki na inaonekana kuwa anaicheza huku akiimba. Huyu mtoto ana muonekano kuwa ana ulemavu fulani.

Mtoto mvulana mzungu ambaye amevalia sweta ya rangi ya kijani kibichi na suruali ya rangi ya buluu. Uso wake unaonyesha tabasamu. Ameketi kwenye kiti chenye magurudumu cha walemavu kuashiria kuwa ana ulemavu wa miguu.

Watu wawili weupe na wenye nywele nyeusi wameketi. Mmoja wao ni mwanaume ambaye amevalia shati ya samawati na mwingine ni mwanamke ambaye amevalia shati nyeupe. Kwenye meza kipo kitabu ambacho kimefunguliwa huku mwanamke akiwa ameshikilia kalamu, nyuzo zao zaonyeshesha tabasamu.

Watoto wawili ambao wamevalia mavazi rasmi ya shule. Nguo nyekundu na sweta za bluu, nyuso zao zaonyesha tabasamu. Wanaonekana wapo darasani na wanaangalia nje kupitia dirishani. Mmoja wao ana ngozi ya rangi nyeusi na mwingine ana ulemavu wa ngozi yaani yeye ni zeruzeru.

Kijana mweupe aliyevaa shati la jano na suruali ya kaki ameketi kwenye kiti ambacho hutumiwa na walemavu, ishara kuwa ni mlemavu. Kwenye meza kuna computer na kitabu. Mkononi ameshika kalamu ya wino ambayo ni nyeupe ambayo anaitumia kuandika anachosoma kwenye kompyuta.

Mwanamke wa umri wa katikati na mtoto mvulana ambaye anaonekena ni mlemavu kulingana na ile kiti amekalia ya walemavu. Nyuso zao zaonyesha tabasamu. Wameketi na kwenye meza, kuna vitabu na kalamu. Kuna mwonekano kuwa huyu ni mwalimu, na mwanafunzi na wako katika shughulia ya kusoma.

Darasani ambapo wanafunzi wameketi vizuri kwenye madawati yao na wanasoma isipokuwa mmoja wao ambaye ni kijana mwenye ulimavu. Yeye ameketi kwenye kiti maalum cha walemavu na ako mbele ya wanafunzi wengine, wamevaa sare za shule na wako katika shule ya mchanganyiko.

Mwanadada mzungu wa umri wa zaidi ya miaka kumi na minane, amevaa blausi ya kijani kibichi, na chini amevaa nguo nyeusi. Ameketi kwenye kiti na mbele yake kuna meza na kwenye meza kuna kompyuta na kibodi ambayo, inaonekanwa kuwa maalum yaani imeundwa kwa ajili ya watu wenye, ulemavu fulani. Shingoni amevaa vipokea sauti vinavyobanwa kichwani.

Watu tisa ambao wameketi kati yao, ni wanawake na wanaume, na wote wameangalia upande mmoja wakiwa, makini, ni kama ambao wanaskiza. Kuna wenye wameshikilia simu mikononi, na wengine wako na kompyuta na mwingine ako na kitabu. Kati yao kuna mwanaume ambaye ni kipofu, kulingana na kifaa kilicho mikononi mwake.